Miti mirefu inayofanana na minazi, kando mna jengo lilojengwa na miti na juu yake makuti. Kwa umbali kuna nyumba kubwa ya gorofa iko na madirisha na kando pia mna jengo lilojengwa na milingoti myeupe.

Mti mkubwa upo kando ya njia ambapo kuna nyasi na miti mingine midogo. Nyuma kabisa mna jengo lililojengwa na rangi nyeupe na liko na madirisha ya vioo. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe.

Mtu amevaa nguo za rangi za manjano. Kofia yake pia ni ya rangi ya manjano na shati yenye mistari miekundu. Pia nyuma kwenye mgongo amebeba mtungi wenye kifuniko cha rangi ya samawati. Mbele mna ng'ombe ya rangi nyeupe yenye...

Sahani nyeupe iko juu ya meza imo na chakula. Vidole imeshikilia chakula. Vidole hivyo vina kucha ambako kidole kimoja kiko na pete. Kando yake mna kinywaji kiliyo kwenye kikombe cheupe.

Sahani zimo juu ya meza nyeupe. Sahani moja iko na samaki. Kando kuna kachumbari na limau. Sahani nyingine iko na ugali. Kuna sahani iliyo na vijiko. Kando kuna nyanya zilizopikwa.

Mwanaume amesimama amevalia nguo nyeupe na kofia nyeupe, katika mkono wake wa kushoto ameshikilia sahani juu ya meza na sinia iko na vyakula mbalimbali. Pia nyuma ya mtu huo mna watu pia wamesimama.

Ndoo za rangi ya samawati na kina kijani kibichi, kiko na viungo mbali mbali, kuna vitunguu kwenye uyeo, mwanamme amesimama ameegemea meza, amevalia kofia kwenye kichwa, shati lake la rangi nyeupe.

Watu wako sokoni na meza iliyo na ndoo yenye vyakula mbalimbali kuna mkebe uliyo na rangi ya manjano na umeandikwa maandishi meusi. Kuna vitunguu saumu. Mwanamume ameegemea chuma kuna ambako kuna mwanamume mwengine kwa umbali ameshikilia mfuko wa samawati.

Migomba iko ndani ya mashine. Kuna shimo ambalo liko na migomba miwili. Kuna mchanga pia na kando ya mashimo hayo kuna mitaro na pia kuna nyasi. Upande wa nyuma kuna miti ambayo iko mingi.

Watu kadhaa wamesimama. Mmoja amevalia shati la rangi nyekundu na nyeupe. Kando yake mna mwanamke aliyevalia shati la rangi nyeupe. Pia kuna mwanamume amevalia shati la rangi nyeusi, na juu ya meza mna vyakula mbalimbali.

Sahani nyeupe iko juu ya meza, ndani yake mna samaki aliyepikwa na vyakula mbalimbali ikiwemo kabichi. Kando mna chupa mbili, chupa moja ni ya rangi nyekundu na kifuniko cha kijani kibichi, picha nyingine iko na kifuniko cha rangi nyeupe.

Nyumba imejengwa kwa rangi nyeupe, mbele yake mna chungu kikubwa cheusi kilichopandwa mti ndani. Kando mna nyasi, kuna taa zilizoundwa mfumo wa mviringo. Mawingu angani ni ya rangi ya samawati

Sahani tatu ziko kwenye meza. Mbili zikiwa kwa mabati. Moja ikona samosa na limau. Sahani nyingine ikona kinywaji na kikombe juu yake ambako kuna kijiko kando pia. Kando mna bakuli nyeupe iliyofinyika.

Watu wako sokoni kuna wenye wamekaa na wengine wamesimama. Upande wa mbele kuna mwanaume mkono wake uko juu ya karai, pia kando yakemna mifuko aina ya gunia. Nyuma kuna mwanamke ameshikilia kiuno.

Mtu amevalia shati leupe , yenye mistari mieusi. Upande wake wa kulia kwenye mkono, amevalia saa na ameshikilia kifaa. Mkono wake wa kushoto ameshikilia kijiko kikubwa. Kuna mduo ya rangi ya kijani kibichi pia.

Mwanaume amesimama amevalia kofia nyeupe kwenye kichwa na shati lake leusi, kando yake mna mikopo yenye viungo mbali mbali na kuna mfuko wa rangi ya samawati nyuma yake mna vitunguu pia kuna mwanaume wingine amesimama.

Mwanamume ameshikilia ndizi na mikononi yake yote. Amevalia shati la rangi ya samawati kwenye kichwa ako na kofia. Kando mna migomba ya ndizi, pia kuna mchanga ambao unaonekana. Mwanamume huyu ametabasamu.

Mwanamke amevalia nguo nyeupe. Kwenye kichwa amevalia kofia. Ameshikilia aina ya bakuli iliyotengenezwa na mabati. Kando yake mna sufuria kadhaa, pia kuna msitari umepita wa rangi nyekundu. Nyuma ya mwanamke kuna mtu amesimama amevalia shati leupe.

Mtu amesimama amevalia nguo nyeupe pia ameshikilia chupa ya rangi nyeupe kwenye uso amevalia barakoa ya rangi ya samawati mtu huyo amevaa kitu kwenye kichwa na amevaa miwani nyeusi.

Nafaka mbalimbali ziko kwenye magunia ambayo ni ya rangi nyeupe, kijani kibichi, samawati na rangi za manjano. Kando kuna mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha kijani kibichi na amevalia nguo nyeupe na nyeusi.

Watu wamesimama, mmoja amevaa shati jeusi na begi kwenye mgongo. Kuna meza kubwa nyeupe iliyo na vyakula mbali mbali. Kwenye meza hio mna chupa ya rangi nyekundu na kifuniko cha rangi ya kijani kibichi. Watu wawili wamevaa mashati ya rangi nyekundu.

Mwanaume amevalia nguo ya rangi ya samawati. Kwenye mkono wake wa kulia kuna saa. Kando yake kuna samaki wamepangwa na chini ya samaki hao kuna magazeti. Kuna karai ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke anakamua ng'ombe mkono wake wa kulia ameshikilia titi la ng'ombe na vidole vimepakwa rangi nyekundu. Mkono wake wa kushoto ameshikilia chombo ambako maziwa ndo anaweka ametabasamu huku amevalia nguo za rangi ya samawati.

Sahani mbili ziko kwenye meza ya mbao. Sahani iliyo mkono wa kushoto iko na samaki na nyanya zilizopikwa. Sahani iliyo mkono wa kulia iko na ugali ambazo ni madonge matatu.

Mtu amevalia shati lekundu ameahikilia sahani zilizo tano nyeupe ambapo zina chakula mbalimbali. Chakula kingine nyingi kikiwa cha wali, nyama na kachumbari. Sahani nyingine ni ile ya mabati iliyo na chapati. Chini ya mtu huyu kuna ambao wameketi kwa viti vieusi.

Mwanaume mzee amekaa, kwenye kichwa chake kuna mvi na kwenye kidevu ameegemea mkono wake wa kulia kando mna samaki za aina mbali mbali pia nyuma yake mna miti pia kuna taa ambazo zimewashwa.

Mwanamke ameketi amevalia nguo nyeusi, nyeupe na yenye rangi ya samawati ameshikilia kijiko kikubwa na kwenye kijiko hiko kuna sinia iliyo na vyakula, nyuma yake ukuta ni mweupe na rangi ya samawati.

Ng'ombe iko kwenye zizi lililojengwa na miti, na juu mabati. Kando na mitungi miwili ya rangi nyeupe na manjano, kando pia kuna nyasi, mawingu angani ni ya rangi nyeupe. Kwa umbali kuna miti.

Watu wanauza samaki walio wa aina mbalimbali, juu ya meza. Kando kuna mwanaume amevaa shati la rangi ya samawati, ameshikilia ndoo. Kando pia, kuna mwanaume ambaye ameinama, ako na kofia kwenye kichwa chake.

Mwanamume amesimama mbele ya meza ya rangi ya samawati juu mna samaki za aina mbalimbali, nyuma kuna watu wengine wamesimama kuna mwenye amevaa shati la rangi nyekundu. Mawingu angani ya rangi ya samawati na meupe.

Meza imeekwa sahani mbili nyeupe zilizo na vyakula mbalimbali sahani moja iko na kachumbari, wali, nyama na nyanya zilizopikwa, kando ya sahani hizo mna vijiko vilivyo𝑤ekwa.

Mwanamme ameshikilia ndizi. Mgomba wa ndizi hiyo umeshikiliwa na mti mrefu mwembamba. Kando yake mna mchanga na nyasi. Nyuma ya mwanamme huyu kuna nyumba zilizoko mbalimbali. Pia mna miti kando.

Vitu viko juu ya meza iliyotengenezwa na mbao. Chini mna gurudumu ambalo ni leusi na kuna mchanga. Kwa upande wa nyuma kuna mwanaume amesimama ameshikilia kiuno. Kwa umbali kuna bahari pia kuna mti kando ya meza hii.

Watu wako sokoni kuna wanawake ambao wamevalia nguo za rangi ya manjano. Wawili wako na miwani wamevaa na pia kuna wenye wako na wako na vipuli kwenye masikio yao. Kuna mwanamke amefunga kitambaa cha rangi ya samawati.

Sinia kubwa ya mabati iliyo na vyakula mbalimbali, vikiwemo samosa ambako kuna gazeti pia. Chini yake mna ndoo ya rangi nyekundu na pia kuna ingine ya rangi ya samawati.

Watu wamesimama, wengine wamevalia nguo za rangi nyeupe. Mbele, juu ya meza ya upande wa mbele, kuna vyakula mbalimbali kuna sahani nyeupe. Mwanamume ameshikilia chupa kwenye mkono wake wa kulia, kuna mwingine nyuma amevaa kofia kwenye kichwa chake.

Watu kadhaa wamesimama. Upande wa mbele kuna mwanamme amevaa kofia kwenye kichwa na shati lake ni la rangi ya samawati. Mbele kuna samaki ambao wamepangwa. Kuna ndoo juu iliyo ya rangi ya kijani kibichi. Mwanamume nyuma amevalia shati la rangi ya manjano.

Mwanaume anakamua ng'ombe anachuchuma. Viatu vyake ni vya rangi nyeusi. Kwenye kofia kuna rangi ya samawati na nyeupe. Kando kuna ndoo iliyo ya chuma. Ng'ombe huyo ni wa rangi nyeupe na nyeusi.

Mtu ameshikilia dafu kwenye mkono wake wa kushoto. Mkono wake wa kulia ameshikilia kisu. Amevalia nguo upande wa chini yenye rangi nyeupe. Kando kuna viti vya plastiki vyenye rangi ya samawati.

Mkono umeshikilia sinia kubwa ya chuma iliyo na chakula mbali mbali mna kachumbari, nyuma mna mwanamke amesimama amevalia nguo nyeusi, kando yake kuna mtu anapita amevalia kofia nyeupe na mna gari.

Watu watatu wameshikilia madafu. Wawili kati yao ni wanawake, mmoja mwanamume. Aliye katikati ni mwanamke ametabasamu, amevalia miwani na kofia nyeusi iliyo na maandishi meupe. Nyuma yao mna milingoti ya sementi.

Sahani nyeupe iko juu ya meza iko na chakula, na chakula hicho ni wali ambapo kuna nyama na ndizi nusu iliyokatwa, kando muna chupa ya rangi nyekundu, kando pia mna kitu ambacho ni ya rangi ya manjano.

Mkono wa kushoto umeshikilia sahani iliyo na mstari mwekundu na nyeupe iko na chakula ndani. Mkono mwingine wa kulia umeshikilia chakula pia. Mtu huyo amevalia nguo ya rangi nyeusi na samawati.

Kwenye rangi ya samawati, kuna watu ambao wengine wamevalia mavazi meupe. Kuna mwenye amevaa kofia na rangi nyekundu. Kando yao kuna samaki zilizo kubwa, kuna mwanammme amevalia nguo ya rangi ya samawati.

Mwanamume anakata nyama na kwenye mkono wake wa kushoto ameshikilia kisu kikubwa. Amevalia shati lenye rangi nyeusi na mistari myeupe. Mkono wake wa kulia amevaa saa. Upande wa nyuma kuna mtu ambaye ameketi.

Nafaka mbali mbali ziko kwenye karai zingine za rangi ya kijani kibichi. Kuna maharagwe, kuna mahindi na kuna kadhalika. Kando mna mwanaume amesimama kwenye duka. Pia kuna mwanaume aliyesimama amevalia nguo nyeupe na kofia nyeupe.

Chakula iko juu ya meza ndani ya sinia iliyo na kachumbari, wali na nyama, mayai pia. Kando yake mna sahani ya mabati iliyo na vijiko, uma na kisu.

Sahani tatu za sinia ziko juu ya kitambaa aina ya kitenge kuna chupa kando ambapo ziko na vifuniko vya rangi nyeusi kwenye sahani moja kuna biryani pia kuna yai sahani zingine kuna wali uliopikwa.

Watu wengine wamekaa wengine wakiwa wamesimama, kuna mwanamke amevaa kichwani kitambaa cha rangi ya kijani kibichi na kando kuna ndoo za rangi ya kijani kibichi. Kwenye meza mna samaki.

Vyakula mbalimbali, vimo juu ya meza. Masinia ambayo iko na nyama, na kando mna sambusa. Kuna mwanamume ameshikilia, kisu kidogo kwenye mkono wake wa kulia. Mwengine amevalia kofia nyeupe kwenye kichwa chake.

Sahani mbili zenye vyakula zipo juu ya meza ambapo kuna chakula cha wali, nyama, ndizi nyanya na kachumbari, kando kuna vinywaji kinywaji kingine kukiwa cha rangi ya manjano na kingine rangi nyekundu.

Hawa mifugo wanaoitwa ng'ombe, wengine weusi wengine weupe wanakula nyasi. Kando yao, mna mwanaume amevalia kofia, iliyo na rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Viatu vyake ni vya rangi nyeupe.

Vyakula viko kwenye sinia. Mtu ameshikilia kisu na mkono wake wa kulia. Amevalia nguo iliyo ya rangi nyekundu na kijani kibichi. Upande wa nje kuna watu ambao wamesimama. Kuna mwenye amevalia nguo ya rangi nyeupe.

Mwanamke mweusi ametabasamu huku akikata ndizi amevalia nguo ndefu. Kwenye mchanga maganda ya ndizi yametapakaa. Kando ya mwanamke huyo kuna ndizi zilizochambuliwa pia kando kuna migomba ya ndizi kadhaa.

Magari yako kwenye barabara yamewasha taa. Kuna gari jeupe, kuna wanaume wawili wamevaa mashati mekundu, kuna mwanamume aliyeketi ameketi kwenye kiti cha samawati. Kuna mwavuli mkubwa wa rangi nyekundu.

Mtu ako kwenye mahindi mabichi. Ambako, ameshikilia hindi moja kwenye mkono wake wa kulia na ameinua mkono. Kwenye kichwa chake amevalia kofia. Kando kuna mahindi ambayo yanaonekana ya rangi nyeupe.

Mwanamke ametabasamu. Amevalia nguo yenye mikono mifupi ya rangi ya hudhurungi. Kando yake kuna ndizi, nyuma ya mwanamke huyu kuna migomba ya ndizi, miti na nyasi pia.

Sinia mbili zimo juu ya meza. Sinia moja ni kubwa na ingine ni ndogo. Kwenye sinia ndogo mna kachumbari, nyama, nyanya na wali. Kwenye sinia kubwa mna nyanya, kachumbari, nyama, wali.

Watu wawili, wakiwa wanaume, mmoja amevalia nguo nyeusi na shati leupe. Kando yake kuna ndoo ya chuma kwenye nyasi kuna njia na pikipiki. Mwanamume mwingine amevaa kofia ya rangi ya manjano. Upande wa nyuma kuna nyumba iliyo na mabati.

Mwanamke amevalia shati ya rangi nyekundu na ametoboa pua. Kando yake mna sahani kubwa ya chuma na vyakula mbalimbali mna nyanya, kando mna ukuta mrefu mweupe, na pia mna watu kwa mbali.

Wanawake wamesimama wamevalia nguo za vitenge. Wawili kati yao wako na vitambaa kichwani. Kuna ambao wanaangalia sinia ina sahani tano ya vijani vibichi na samawati, kuna wanawake wawili wanaangalia kando.

Mwanamume ameshikilia kamba nyeusi. Juu ya pikipiki mna ndoo za vyuma. Amevalia kofia nyeusi iliyo na mstari mwekundu. Kando, mna aina ya lori ambalo ni la maziwa, lenye rangi nyeupe. Na kuna miti, na upande wa nyuma kuna jengo lililojengwa na sementi.

Wanawake watatu wamesimama. Wote wameshikilia samaki na kwenye masikio yao, wana vipuli. Kuna mwanamke ambaye, amevalia nguo aina ya kitenge. Mwengine nguo yake ina rangi ya samawati. Nyuma yao, mna jengo lililojengwa na miti.

Mwanamke amekaa chini akitabasamu mikono yake ikiwa juu ya meza na amenyoa. Juu ya meza mna samaki ambazo zimekaangwa na kando yake kuna chandarua kilicho cha rangi ya manjano.

Watu wamesimama. Upande wa mbele mwanaume amevalia shati la rangi nyeusi na mstari wa rangi nyekundu. Pia mbele yake, kuna samaki ambao anawachoma. Kando kuna mwanaume ambaye amevalia shati la rangi nyekundu, na limeandikwa maandishi ya manjano, na kofia kwenye kichwa.